Magari mbalimbali yameegeshwa, meupe, meusi, samawati, mekundu, yanataa za breki mbalimbali, vilevile yameegeshwa kwenye laini mbalimbali ambazo zinaonyesha mpangilio mwema sana wa hali hii ya magari, hivyo magari yameegeshwa na yanaendelea...